Huu ni duka la nguo au kala la nguo. Kuna rundo kubwa la nguo zilizokunjwa na zilizo funganishwa zikiwa zimewekwa kwenye meza au rafu ndefu katikati ya nyumba. Upande wa kushoto na kulia kuna nguo nyingine zilizo ning'inishwa kwenye makabati au rafu za kuonyesha.

Huu ni duka la nguo liitwalo Classic. Nje ya duka kuna safu ya mannequin zilizovalia nguo mbalimbali zenye rangi tofauti ikiwemo magauni marefu na mafupi.

Huu ni ndani ya duka au soko la nguo. Kuna nguio zilizopangwa kwenye rafu na meza na watu kadhaa wanaonekana wakichagua au kuangalia nguo hizo. Mtu mmoja anaonekana akishikilia koti au shati na wengine wako karibu na rafu za nguo.

Huu ni rundo la nguo zilizokusanywa, huenda zikauzwa sokoni au duka la nguo za mitumba. Nguo hizo ni pamoja na sweta, kofia zenye kofia, na mashati zikiwa zimetandikwa au zimetandikwa kwa utaratibu.

Hili ni duka la nguo liitwalo Safaris. Duka lina mlango wa kioo na madirisha makubwa yanayoonyesha ndani ya duka. Ndani kuna nguo zilizopangwa kwenye reki na pia zimevaliwa mannequin .

Huu ni duka la nguo. Kuna safu za nguo zilizopangwa kwenye safu, zikiwemo mashati na suruali. Nguo nyingi zinaonekana kuwa za mitumba au za bei nafuu.

Huu ni ndani ya duka la nguo. Kuna rafu zilizojaa nguo zimepangwa vizuri, zikiwemo mashati, suruali, makoti na viatu kwenye rafu nyingine. Samani za duka ni za kisasa, na kuna meza pamoja na viti vya kupumzika au kuonyesha bidhaa tamu. Mpangilio huu husaidia mteja kuchagua kwa urahisi, huku duka likionekana safi na linalovutia.

Huu ni ndani ya duka la nguo au sehemu ya duka kubwa inayouza nguo. Nguo nyingi zilizo pangwa kwenye rafu na kamba za kuning'inia zikiwemo mashati, suruali na magauni ya rangi mbalimbali.

Huu ni duka la nguo. Mlango mkuu wa duka kuna ishara kubwa lenye jina Hillmarten. Upande wa kulia wa mlango, kuna ishara nyekundu yenye neno Sale . Kupitia mlango wa kioo, unaweza kuona ndani ya duka.

Huu ni ndani ya gari inayoonyesha sehemu ya abiria na dereva ya gari la Toyota Mark X. Sehemu ya dereva ina usukani wenye nembo ya Toyota. Sehemu ya abiria ina viti viwili vya mbele.

Huu ni gari ya aina ya Kia Leo , uwezekano mkubwa ikiwa ni modeli ya mwaka elfu mbili kumi na nane au elfu mbili kumi na tisa. Ina muundo wa hatch-back ikiwa na milango minne na sehemu ya nyuma inayofunguka kwa urahisi kwa ajili ya mzigo.

Huu ni gari aina ya Subaru Forester ambalo linaonekana kuwa la rangi la fedha au kijivu chepesi. Gari hili ni la SUV lenye milango mitano na lina paa la kubeba mizigo. Magurudumu yake yana muundo wa spoti na matairi.

Huyu ni mwanaume mweusi, mwenye mavazi ya suti nyeusi na shati jeupe, lisilo na tai. Akisimama karibu na gari jeusi la kifahari labda katika chumba cha maonyesho ya magari au chumba cha kuuza magari.

Huu ni gari aina ya volkswagen make one inayoelekea mbele. Gari hili lina rangi nyeupe na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Ina muundo wa kisasa na taa za mbele zenye kung'aa.

Huu ni sehemu ya juu ya mlango wa gari unaoonekana kuwa na kitu kidogo cheusi, kilichoning'inia kutoka kwenye kioo cha ndani cha gari pengine ni dash cam au kifaa kingine cha elektroniki au kifunguu cha gari.

Huu ni gari aina ya Toyota Hiace nyeupe, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari kuna jengo lenye paa la mabati na miti. Gari linaonekana likiwa limeegeshwa nje mchana.

Huu ni injini ya gari ikiwa na boneti imefunguliwa. Inaonekana kuwa injini ya Toyota Land Cruiser , kutokana na matangazo ya magari ya aina hiyo, yanayoonekana katika matokea ya utofutaji. Injini inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali kama vile battery nyekundu upande wa kulia na sehemu nyingine za injini.

Hili ni gari la Toyota Mark X la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo linalofanana na kituo cha mafuta. Gari hili lina namba ya usajili ya KBV 949E.

Hili ni lori la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hilo lina rangi nyekundu na limebeba magari meupe na manjano. Magari haya yamepangwa kwenye standi mbalimbali za lori hilo na lori linaonekana likiwa barabarani.

Huu ni lori la kubeba magari likisafirisha magari kadhaa. Lori hili lina trela yenye ghorofa mbili au zaidi ambayo magari yamewekwa kwa uangalifu kwa ajili ya usafirishaji.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi labda soko la mboga. Tunaona rundo kubwa la mboga hasaa kabechi, zikiwa zimetandazwa chini kwa ajili ya kuuzwa. Kuna watu wachache wanaonekana kwenye soko.

Huu ni meza uliofunikwa kwa kitambaa cheupe ikiwa na bidhaa mbalimbali za mikoono kama vile shanga , vikuku , na vitu vingine vya mapambo. Chini ya meza karibu nayo , kuna bidhaa zingine zilizowekwa kwenye kitambaa cha njano.

Huyu ni mtu akisimama karibu na meza iliyojaa bidhaa mbalimbali labda kwenye soko au duka ndogo. Kuna vitu vingine vinavyotundikwa juu vinavyofanana na shanga au mapambo na vitu vingine vidogo vimepangwa kwenye meza.

Huu ni soko la matunda na mboga. Kinaonekana kuwa ni kibanda cha kuuza bidhaa hizi, kikiwa na matunda kama vile machungwa na ndizi na mboga kama vile vitunguu. Bidhaa zimepangwa kwenye meza na pia kwenye masanduku ya plastiki na mbao chini.

Huu ni duka la wazi, labda soko lililojaa viatu vya ngozi au sandeli vilivyotengenezwa kwa mikoni. Viatu hivyo vimetundikwa kwa wingi kwenye ukuta na pia vimewekwa kwenye meza

Huu ni aina mbalimbali za mboga na matango. Juu kuna maboga ya rangi tofauti, baadhi ni ya kijani na njano na mengine yana mchanganyiko na rangi. Chini kuna rundo la matango meupe, yanayoonekana kama matango ya butternut au aina nyingine ya mboga.

Huu ni soko lenye shughuli nyingi, labda la mboga au matunda, ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanaonekana wakifanya manunuzi au kuuza bidhaa zao, na kuna miundo ya muda kwa vile vibanda au miuli inayotoa kivuli.

Huu ni duka ndogo, au kibanda cha soko kinachouza nguo hasa sweater . Kuna nguo zilizoning'inishwa na pia zilizopangwa kwenye meza, zikionyesha bei ya bidhaa hizo, mwanga wa taa, unaoneakana kuangazia bidhaa hizo.

Huu ni barabara lenye shughuli nyingi labda sokoni au kituo cha mabasi yenye mabasi mawili, watu na magari mengine. Pia kuna bango kubwa la matangazo na nguzo za taa.

Huu ni soko la wazi lenye matunda na mboga mbali mbali, kuna rundu la nyanya nyekundu, pilipili hoho za njano na kijani, vituguu na chungwa au ndimu za kijani.

Huu ni duka au soko la bidhaa ya kiafrika. Kuna nguo zenye rangi na michoro mbalimbali zilizofikwa ukutani na zilizokunjwa kwenye meza. Pia kuna Ngoma za kitamanduni zilizopangwa mbele.

Huu ni eneo la soko labda la wazi lenye bidhaa nyingi zikiwa zimetandikwa chini. Kuna watu kadhaa wanaoonekana wakifanya shughuli zao sokoni, na nyuma kuna miundo kama vile vibanda au maduka.

Huu ni soko la ndani au sehemu ya soko ambako kuna wachuuzi na wateja. Bidhaa mbalimbali zikiwemo mboga na matunda zimepangwa kwenye meza au vibanda. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya kazi ya manunuzi katika eneo hilo.

Huu ni soko la matunda na mboga. Naweza kuona yafuatayo ndizi, matunda mengine, vitunguu, bidhaa zingine. Nyingine zilizopangwa nyuma zikiashiria aina mbalimbali za mazao.

Hizi ni bidhaa mbalimbali za mikono, zinazofanana na zile zinazopatikana katika soko la maasai. Unaeza kuona kikapu vilivyofumwa, vitu vya shanga kama vile mikufu na bangili, na labda ata viatu vya maasai.

Huu ni soko la jiji. Ni soko lenye shughuli nyingi lililoko katikati mwa mji likijulikana kwa kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vinyago vya mbao, ngoma, mikuki, ngao, vito vya maasai na nguo.

Huu ni jengo au eneo la wazi. Kuna jengo refu upande wa kushoto na jengo lingine mbali kidogo upande wa kulia. Anga ni ya buluu safi na kuna wingu ndogo jeupe. Chini kuna ardhi isiyo na mimea mingi.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa kadhaa. Ikiwa katika hatua za ujenzi au imekamilika hivi karibuni. Imejengwa katika eneo linaloonekana kuwa la wazi, au la mashambani na kuna vifaa vya ujenzi au mabaki ya ujenzi karibu nayo.

Huu ni jengo lenye muundo wa kipekee likiwa na paa la kuvutia labda la kitamaduni au mtindo wa nyumba za wageni. Jengo hilo linaonekana kuwa katika ujenzi au limekamilika hivi karibuni.

Huu ni mnara mrefu wa mawasiliano au antennae , labda ya simu iliyosimama wima chini ya anga la buluu na mawingu meupe. Karibu na mnara kuna jengo lenye paa la kahawia na kuta za rangi ya dhahabu.

Huu ni jengo yenye ghorofa kadhaa na kuna bango lililoandikwa house to rent , nyumba ya kupanga imening'inia kwenye roshani na uzio wa chuma.

Hili ni jumba ya vyumba vinne vya kulala. Nyumba hii inonekana kuwa na ghorofa mbili yenye roshani na madirisha makubwa. Mbele ya nyumba, kuna bustani uliopandwa vizuri yenye viti na meza nyeupe za nje.

Huu ni nyumba au jengo la kisasa la gorofa nyingi linaloonekana kuwa majengo ya kifahari ya makazi. Lina roshani nyingi zinazotokeza na madirisha makubwa yanayopendeza kwa mwanga wa asili na labda kutoa mandhari mzuri.

Huu ni sehemu ya bidhaa za shambani katika duka kubwa, labda duka la vyakula. Kuna rundo kubwa la viazi vikuu au viazi vitamu. Mbele pia kuna safu ndefu ya matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu.

Huu ni ndani ya jengo kubwa labda duka au kituo cha ununuzi. Inaonyesha njia panda inayotembea. Njia hii inaonekana ni ndefu na inaelekea chini ikiwa na watu wachache wakitumia.

Huu ni ndani ya duka, labda duka kubwa lenye rafu zilizojazwa bidhaa na bango lenye neno promo ambalo linamaanisha offer maalum au punguzo la bei likionekana wazi.

Huu ni sehemu ya duka au maduka makubwa, labda sehemu ya mkate au keki. Kuna rafu zilizojaa bidhaa kama vile cookies na muffins kama inavyoonekana kwenye ishara.

Huu ni sehemu ya duka kubwa au maduka ikiwa na rafu ndevu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizopakiwa pengine vyakula au bidhaa za nyumbani ,rafu hizo zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa na aina nyingi za bidhaa.

Hii ni rafu ya viatu mbalimbali, vilivyopangwa katika duka au chumba cha kuonyesha. Kuna aina tofauti za viatu, ikiwemo viatu vya mchezo na viatu vya kawaida, vikiwa na rangi na mitindo tofauti.

Hizi ni safu za vyombo vikubwa, vinavyofanana na magunia au mapipa, Vilivyojazwa bidhaa nyingi kama vile nafaka, karanga au maharagwe ya kahawa. Kila chombo kina kifuniko cha kupimia juu yake, kikionyesha kuwa bidhaa hizo zinauzwa kwa wingi. Mandhari inaonekana kuwa duka la vyakula au soko.

Huu ni ndani ya duka kubwa au duka la vyakula. Inaonyesha sehemu ya matunda na mboga ambapo kuna matikiti maji na bidhaa zingine zinazopangwa kwenye meza. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye foleni.

Huu ni mlango wa duka kubwa kuna bango kubwa juu likisema welcome to carrefour na nembo ya carrefour ndani ya duka. Kuna rafu zilizojaa bidhaa na mtu anaonekana akitembea karibu na eneo la duka.

Huu ni eneo la kujihudumia la kulipa bidhaa katika duka au maduka makubwa. Inaonyesha mashine ya kujilipia ambapo wateja wanaweza kuchanganua bidhaa zao na kulipa bila msaada wa mfanyikazi wa duka.

Huu ni duka au chumba cha maonyesho, chenye safu ya vifaa vikubwa vinavyong'aa ambavyo vinaonekana kama friji au vitu vingine vya kielektroniki vilivopangwa kando ya ukuta. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye chumba hicho.

Huu ni rafu za maduka makubwa zilizojaa bidhaa. Kuna bango la kijani juu linalosomeka Linda familia yako kutokana na virusi vya mafua na homa. Sakafu imeundwa na vigae vyeupe.

Huu ni duka la samaki au sehemu la samaki katika soko kuu au duka kubwa. Inaonyesha sehemu ya kuuza samaki na bidhaa za baharini zikiwa zimewekwa kwenye barafu ili zibaki safi.

Huu ni ndani ya akala au eneo kubwa la kuhifadhi bidhaa, likiwa na rafu, masanduku na huenda vifaa vingine vya nyumbani au kibiashara. Mwanga unaonekana na taa za dari.

Huu ni ndani ya duka au nafasi kubwa ya rejareja labda maduka makubwa au duka la idara. Inaonekana kuwa na rafu na bidhaa zinazoonekana ingawa hazionekani wazi. Inawezekana ni sehemu ya eneo la malipo au sehemu ya kuonyesha bidhaa.

Huu ni ndani ya duka la vyakula au duka kuu. Linaonyesha safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile nafaka, makopo vya vyakula na bidhaa nyingine za dukani. Kuna mtu mmoja amesimama kwenye njia kuu kati ya rafu.